Mabomba mengi ya rangi nyeupe ambayo yako sambamba. Yana mashimo ya muundo wa duara, ambayo yametobolewa kwa utaratibu fulani. Ndani ya mashimo haya, kuna miche ya rangi ya kijani, ambayo imepandwa. Ina muonekano kuwa huu ni mfumo wa kilimo, ambapo mimea hupandwa bila udongo.

Mabomba mengi ya rangi nyeupe ambayo yamewekwa kwenye stendi ya mbao na yameunganishwa na bomba ndogo za rangi ya kijani. Mabomba haya yana mashimo ambayo yametobolewa na kwenye mashimo haya ipo miche ya rangi ya kijani ambayo imepandwa. Inamwonekano kuwa huu ni ukulima wa kisasa usiotumia udongo ili kupanda mimea.

Mabomba mengi ya rangi nyeupe na yenye vifuniko vya rangi ya kijifu ambayo yamepangwa sabamba kwenye standi ya chuma. Mabomba haya yana mashimo ambayo yametobolewa kwa utaratibu fulani na kwenye mashimo haya ipo mimea michanga ambayo imepandwa. Huu ni ukulima wa kisasa ambao mimea hupandwa bila udongo.

Mabomba mengi ya rangi nyeupe yamewekelewa juu. Yana mashimo ya muundo wa duara ambayo yametobolewa. Katika kila shimo, kipo kikombe cha plastiki cha rangi nyeusi chenye mche wa rangi ya kijani ambao umepandwa. Ina mwonekano kuwa huu ni mfumo wa kilimo wa kisasa ambapo mimea hupandwa bila udongo.

Bomba mbili za rangi nyeupe ambazo zinaelea kwenye maji na zina mashimo ambayo yametobolewa. Kwenye mashimu haya, ipo mche michanga ya mbogamboga ya rangi ya kijani ambayo imepandwa. Bomba moja imenuliwa juu ili kuonyesha mzizi ya mche hii. Huu ni ukulima wa kisasa ambao mimea hupandwa bila udongo.

Mabomba matatu meupe kwa rangi, yana mashimo ya pande zote ambayo yana utaratibu fulani. Ndani ya mashimo haya yana mimea ya kijani ambayo imepandwa kwa utaratibu. Huu ni ukulima wa kisasa ambapo mimea hupandwa bila udongo.

Mabomba tatu meupe ambayo yametobolewa mashimo yenye muundo wa duara na yako katika utaratibu fulani. Ndani ya mashimo haya kuna mikebe mieusi ambayo ina miche michanga. Ina mwonekano kuwa, huu ni ukulima wa kisasa usiotumia udongo.

Mabomba tano ya rangi nyeupe ambayo yameunganishwa kuleta muundo wa mstari wa pembe. Ina mashimo ya muundo wa duara ambayo yametobolewa kwa utaratibu na miti michanga ya rangi ya kijani kibichi imepandwa kwenye mashimo haya. Ina mwonekano kuwa huu ni ukulima wa kisasa usiyotumia udongo.

Mfumo wa kisasa wa kilimo ambapo mimea hupandwa bila udongo, kuna mabomba mengi ambayo yameekelewa kwenye stendi za mbao kwa utaratibu. Kwenye mabomba haya kuna miche mingi ya kijani ambayo imepandwa na kunawiri.

Mabomba saba ya rangi nyeupe ambayo yameunganishwa na bomba ndogo, yamewekelewa katika kizingiti cha mbao kwa utaratibu fulani. Miche michanga imemea katika shimo za bomba hizi. Huu ni kilimo cha kisasa amabo mimea hukuzwa bila udongo.

Mabomba tatu ambayo ni meupe kwa rangi yana mashimo ambayo yametobolewa kwa utaratibu fulani. Ndani ya mashimo haya yana miche ya mboga ina muonekano kuwa huu ni ukulima ambao hautumi udongo ili kupanda mimea.

Mabomba mengi ya rangi nyeupe yana mashimo ya muundo wa duara ambayo yametobolewa kwa utaratibu fulani. Ndani ya mashimo haya kuna miche ya rangi ya kijani kibichi ambayo imepandwa. Miti hii ni dania na huu ni mfumo wa kilimo ambao mimea hupandwa bila udongo.

Mabomba manne meupe ambayo yametobolewa mashimo yenye muundo wa duara na yako katika utaratibu fulani. Ndani ya mashimo haya kuna miche michanga ya mboga, ina mwonekano kuwa huu ni ukulima wa kisasa usiotumia udongo.

Ndani ya nyumba kubwa ambapo wanyama wengi wa nyumbani ambao, wamefugwa. Wanyama hawa wana pua refu, macho mbili, masikio mbili, mkia fupi na ngozi yao ina manyonya ya rangi nyeupe, ina mwonekano kuwa wanyama ni nguruwe, na hiki ni kilimo cha viwanda cha nguruwe.

Mimea ya rangi ya kijani ambayo ina mazao. Mimea hii imefungwa kwa nyuzi ambazo zimefungiliwa kwenye nguzo za miti ishara kuwa shina lake ni dhaifu. Zipo bomba ndogo za rangi nyeupe, za kupitisha maji ambazo zimepitishwa katikati ya mimea hii. Ina mwonekano kuwa hii mimea ni mimea ya nyanya, na hiki ni kilimo cha viwanda katika mfumo wa umwagiliaji maji wa matone.

Ndani ya nyumba kubwa, vipo vitu ambavyo vimemea vyenye umbo kama la mmea ila, havina matawi au majani na shina lake ni la rangi nyeupe, na juu yake ina muundo kama kofia ya duara na ni ya rangi ya hudhurungi. Ina mwonekano kuwa vitu hivi ni uyoga na huu ni ukulima wa viwanda wa uyoga.

Ukulima wa kivungulio ambapo kivungulio kinaendelea kutengenezwa, katika mazingira kuna mandhari ya kufutia macho, kuna vichaka vya rangi ya kijani, kuna kilimo na miti.

Ndani ya kivungulio kikubwa amabapo mimea ya mboga mboga ya rangi ya kijani kibichi imepandwa. Mboga mboga hizi zimepandwa kwa mistari sambamba kwanzia upande mmoja hadi mwingine. Sehemu moja ya kivungulio hiki ina mistari minne ya mimea hii. Kwa upande wa mbele wa kivungulio hiki, upo mwangaza mfano wa jua inapochomoza au inapotua.

Mwanaume mwenye ngozi ya rangi nyeusi amevalia buti miguuni, koti nyeusi, suruali ya buluu na kofia nyeusi kichwani na kwenye mgongo amebeba mfuko na mkononi ameshikilia kitabu, na yupo shamabni ambapo mimea ya kijani imepandwa. Inaonekana kuwa mimea hii ni mahindi na maharagwe. Kando ya shamba ipo migomba ya ndizi na miti ya miembe.

Ndani ya kivungulio, kuna mtu mmoja ndani ambaye anatembea akiangalia mimea. Mimea hii ni ya kijani na tayari ina mazao. Huu ni ukulima wa pilipili hoho. Kuna nyuzi ambazo zimefungiliwa kutoka kwa mimea hii hadi kwenye paa la kivungulio hiki.

Shamba kubwa yenye mimea ya rangi ya kijani kibichi. Mimea hii imepandwa kwa mistari sambamba na kwa utaratibu fulani. Mimea hii ni ya mahindi na ina mwonekano kuwa huu ni ukulima wa viwanda wa mahindi.

Ufugaji wa kuku viwandani. Kuna kuku wengi weupe na pengine ni wa aina ya Leghorn . Kuku hawa ni wa miezi mbili na kwenda juu. Na wamefugwa mahali pamoja. Kwenye sakafu kuna vumbi la mbao ambalo limesambazwa kwa usawasawa.

Vichwa vya wanyama wenye ngozi yenye mabaka meusi na meupe. Wana macho, masikio, mdomo na pua. Wanyama hawa ni ng'ombe ambao wamefugwa katika ufungaji wa kufungia. Ng'ombe hawa wana alama za sikioni.

Shambani ambapo pamepandwa miche michanga ya rangi ya kijani. Miche hii ni ya maharagwe. Ipo bomba moja ya rangi nyeusi ya kupitisha maji ambayo ina shimo ndogo inayotoa maji. Ina muonekano kuwa huu ni mfumo wa kilimo cha umwagiliaji maji ya matone.

Shambani ambapo kuna miche michanga ya rangi ya kijani kibichi ambayo imepandwa katika mistari sambamba. Zipo bomba ndogo za kupitisha maji za rangi nyeusi ambazo zimewekwa kwa mistari sambamba kwenye miche hii. Pia zipo nguzo za miti ambazo zimewekwa ili kushikilia miche hii inapokua. Ina mwonekano kuwa miche hii ni ya nyanya na huu ni mfumo wa ukulima wa umwagiliaji maji wa matone.

Shambani ambapo ipo mimea mingi ya rangi ya kijani ambayo imepandwa kwa mistari sambamba. Katikati mwa mistari hii ya miche, ipo mitaro midogo ambayo imejaa maji. Mwanzoni mwa shamba hii, zipo bomba za kusafirisha maji ambazo zimeunganishwa. Huu ni mfumo wa umwagiliaji maji wa mafuriko.

Shamba kubwa ambapo kuna bomba nyingi ndogo za rangi nyeusi ambazo zimepangwa sambamba shambani ili kupitisha maji. Ipo miche michanga ya rangi ya kijani kibichi ambayo imepandwa katika mistari sambamba, huku bomba hizi zikiwa zimepitishwa katikati. Ina mwonekano kuwa huu ni mfumo wa kilimo wa umwagiliaji maji wa matone.

Mimea ya rangi ya kijani kibichi ambayo imepandwa. Ina majani manne na mengine yanaendelea kutokea. Shina ya mimea hii ni dhahifu. Ipo bomba ya rangi nyeusi ambayo inapitisha maji kwenye mimea hii. Huu ni mfumo wa umwagiliaji maji wa matone.

Mfumo wa umwagiliaji . Kuna mitaro miwili ambayo imechimbwa katika urefu wa shamba. Kwenye mitaro hii, ina mabomba ambayo yameunganishwa na bomba ambayo inaleta maji shambani. Pia, haya mabomba yana bomba ndogo kabisa zilizounganishwa na hizi bomba zikiangalia juu.

Ndani ya kifugulio cha rangi nyeupe ambapo kuna miche ya rangi ya kijani ambayo imepandwa kwa utaratibu fulani. Mabomba ndogo ya umwagiliaji maji yamepitishwa katikati ya miche hii. Hiki ni kilimo cha kisasa cha kutumia umwagiliaji maji wa matone katika kifugulio.

Miche ya rangi ya kijani ambayo imepandwa kwa utaratibu fulani. Katikati ya miche hii kuna mabomba madogo ya rangi nyeusi yanayotumika katika ukulima wa umwangiliaji maji. Hii ni miche ya maharangwe na huu ni ukulima wa umwangiliaji maji wa matone.

Shambani ambapo mfumo wa kilimo wa umwagiliaji maji wa matone unatumika. Kuna bomba za rangi nyeusi za kupitisha maji ambazo zimewekwa kwa utaratibu fulani. Miche ya mboga ya rangi ya kijani kibichi imepandwa na katika kingo za shamba hii kuna miti mirefu. Miti hii ni ya aina ya mikema

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji wenye mabomba ambayo yamezungushwa kusafirisha maji ndani ya shamba. Kuna miche ambayo ni ya rangi ya kijani shambani na ina maua meupe. Hiki ni kilimo cha viazi ingawa kuna mche wa kitunguu mwanzoni mwa shimo la mkono wa kulia.